Hiki ni kutuo cha mpesa na mtu au binadamu mmoja ameshika pesa , za elfu mojamoja zikiwa ni elfu mbili na picha iliyo aliyekua rais wa Kenya iko kwenye fedha hizo, na mwenyewe ameshika simu ili kumpa mtu pesa.

Hii ni posta ambayo ina picha ya mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuvaa kofia iliyo ya plastiki ya rangi ya plastiki na amejishika mikono yake na nguo zake zilizo za rangi ya samawati. Anaonekana kuwa amefurahi maandishi yalioko ya rangi ya kijani kibichi na maelezo mengine ya rangi nyeusi.

Hiki ni kibanda cha kuuza vitunguu na nyanya na kibanda chenyewe kimepangwa au kimewekwa sehemu tofauti. Kuna viazi vilivyo kando na vitunguu na nyanya zilizo na rangi nyekundu, mandhari yakiwa ni ya biashara.

Haya ni magari tunaa, yenyewe ni aina ya Nissan, na gari lenyewe lenye gurudumu nyeusi, yana maandishi yaliyo yenye rangi nyeupe na maandishi mengine yenye rangi nyekundu. Na picha zingine zilizo za rangi au zilizo chorwa rangi ya kijani kibichi.

Hili ni gari manthari yakiwa ni ya fedha na gari lenyewe ni la rangi nyeupe na vioo vyake vilivyo vya rangi nyeusi, na kuna funguo zilizo za rangi nyeusi zimewekwa juu ya gari.

Hizi ni pesa za shilingi elfu moja moja zilizo za kitambo na pesa zenyewe zina maandishi yaliyo ya rangi nyeupe maandishi mengine ya rangi nyeusi na picha ya mtu inaonekana hapa imeandikwa rais wa Kenya na zenyewe zina picha ya simba.

Gari hili limeegeshwa mahali pake pa maegesho na gari lenyewe ni la rangi nyeusi. Gurudumu zake zikiwa za rangi nyeusi na taa yake ikiwa ya rangi nyekundu na gari lenyewe laonekana kua ni jipya na kuna gari lingine kando yake lililo ndogo kwa hili.

Hili ni gari la rangi nyeupe na vio vilivyo vya rangi nyeusi na kuna watu wawili waliovalia nguo za rangi nyeusi na shati ya rangi nyeupe, wanaangalia gari lenyewe ama wanafanyia utafiti.

Hii ni posta inayoonyesha mwanamke mmoja aliyesonga nywele zake taratibu na amevalia shati au blausi ile ya rangi nyeupe na ni ya bima ya afya kwa wote na ni bora na inaonyesha nambari ile ya sita mbili mbili sufuri.

Hivi ni vikapu vilivyoshonwa na kamba au uzi wa nyumbani na wenyewe ni wa rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, rangi ya samawati na rangi nyekundu. Na mandhari yakiwa ni ya biashara.

Hapa ni mahali pa kuuza maziwa ya ng'ombe, inayo stima. Kwani duka lake na ng'ombe, inaonekana kuchorwa kwenye ukuta huo. Rangi nyeupe na rangi nyeusi. Naa mama anaonekana akiwa ndani, ameketi kwenye kiti.

Hii ni sehemu yanayoegezwa magari kwani locus mahali pakuhifadhi magari haya na kuna nambari iliyo kwenye ukuta huo na ghorofa kubwa lililopambwa na magari yenyewe yaliyo ya rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu na rangi nyeupe yameegezwa kando.

Magurudumu ya gari yenyewe ni ya rangi nyeusi na yana chuma zilizo rangi nyeupe na yenyewe yanaonekana yanaoshwa yana povu ya rangi jeupe kwenye sehemu zao na yenyewe yako chini ya barabara.

Ni shilingi elfu moja ya Kenya na kunma maandishi yaliyo ya rangi ya nyekundu kuwa ni BR6702179 na aliyekuwa raisi wa Kenya ameketi pale.

Hiki ni kituo au mahali pa kuuzia vyakula kama vile machungwa, nyanya na viazi na mandhari haya yakiwa ni ya sokoni na ni ya kibiashara, na kuna pia pilipili hoho.

Hili ni gari ambalo liko rangi nyeusi na gari lenyewe liko na maandishi ambayo yako chini yake maandishi ya rangi nyeupe na lenyewe laonekana kuwa liko katika chumba cha kuhifadhi kilichopakwa na rangi nyeupe.

Hapa ni mahali pa kutoa au kuhifadhi pesa, mahali palipopakwa rangi ya kijani kibichi na maandishi ya M-Pesa na maandishi mengine yaliyo ya rangi nyekundu, huwa pesa zinapatikana mahali pale na watu kadhaa wamesimama kando kufanyiwa huduma za.

Hii ni sehemu ya maegesho na yenyewe iko chini ya gorofa na gorofa lenyewe limezingirwa na vioo , magari yenyewe ni ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na rangi ya kinjano na rangi nyekundu na zenyewe ziko zinaonekana kuwa ni mpya.

Hii ni poster iliyochorwa mme mmoja na bibi yake na mtoto inayoonyesha kidole na tarakilishi iliyobebwa na mwanaume mwenyewe na wanaonekana kuwa wamefurahi na kuna maandishi ya rangi nyekundu kwenye kipaji cha kutunza jamii na hayo mengine.

Haya ni magari yako sehemu ya maegesho au nje ya kiwanja, kwenye uwanja na magari yenyewe ni ya rangi ya samawati, rangi nyeusi na rangi nyeupe na yana maandishi mbele yake yaliyo ya rangi nyeusi.

Hizi ni pesa za shilingi mia moja, zenyewe zina maandishi ya rangi nyeusi na maashi mengine ya rangi nyekundu, zikiwa na picha ya mtu mmoja, aliyekuwa rais wa Kenya aliyestaafu.

Hii ni posta inayoongelea kuhusu chama cha jubilee na ni ya bima ya afya na ni ya maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeupe na picha zenyewe zarangi nyekundu. Mwanamke mmoja aliyejishika mikono anaonekana kufurahia na amesonga nywele zake.

Hii ni fedha au ni shilingi elfu moja ya Kenya na yenyewe ina maandishi yanayosema ni ya banki kuu ya Kenya na maandishi mengine yaliyo ya rangi nyekundu kuwa ni AA00000.

Hizi ni manguo au sweta za mitumba na ni za rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, nyeupe na rangi ya kijani kibichi na zingine za rangi ya samawati. Na kuna watu wawili wanaonekana kuwa wanazikagua na mandhari yakiwa ni ya kibiashara.

Hii ni sehemu ya kuhifadhi magari, na magari yenyewe yanaonekana kuwa ni mengi yenye rangi tofauti tofauti, na yamepangwa kwenye muundo au leni maalumu. Magari yenyewe ni yenye rangi kama vile nyeusi, nyeupe, rangi nyekundu na nyinginezo.

Hivi ni vitunguu. Mandhari yakiwa ni ya sokoni au ya biashara. Mama mmoja aliyevalia kofia lenye rangi nyeupe aonekana kusimama kando au katikati ya vitunguu na gari lililosimama mbele la rangi kijani kibichi.

Hapa ni mahali pa kuuzia vifaa vya ng'ombea au nyama ya ng'ombe na nyama yenyewe iko kwenye friji iliyo ya gilasi na watu kadhaa waliovalia nguo za rangi nyeupe na rangi nyekundu wanaonekana kuangalia nyama hiyo.

Hapa ni mahali pa watu kupumzika na kuna duka lililo la Mpesa limepakwa rangi ya kijani kibichi na chuma zilizo rangi ya samawati na maandishi yaliyoandikwa Mpesa na rangi nyeupe na maandishi mengine Airtel pesa.

Hapa ni sokoni mandhari yakiwa ni ya biashara na wanunuzi wanaonekana kutembea wakinunua vifaa na kuna muuzaji mmoja aliyekaa kwenye kifaa chake au kwenye benchi anauza machungwa, viazi vya kupika na ndizi zilizo za rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni kibanda cha mauzaji ya vifaa au matunda na mandhari yenyewe yakiwa ni ya sokoni, mazingira yakiwa ni ya fedha na kibanda hiki kinauza bidhaa kama vile nyanya, pilipili hoho, vitunguu na vinginevyo vingi.

Hiki ni kituo au mahali pa kutengeneza magari, na magari yenyewe ni ya basi aina ya basi na ya rangi ya kinjano na rangi nyeupe, magari yenyewe yenye maandishi yaliyo ya rangi nyeusi mbele yao au mahali pa gurudumu.

Hili ni gari. Maandishi yaliyo mbele yake ya KCM 709C na lenyewe ni la rangi nyeupe. Magurudmu yakiwa ya rangi nyeusi na dirisha zikiwa za rangi nyeusi.

Hili ni soko, mandhari yakiwa ni ya kibiashara na wanawake kadhaa wanaonekana kuwa wameketi, waliovalia nguo zao za madoadoa na wanauza vifaa kama vile matunda, machungwa, parachichi, avocado na vinginevyo vingi na kuna ndoo iliyo ya rangi ya samawati kando yake.

Haya ni maduka yaliyo kando ya barabara na maduka yenyewe yamepakwa rangi ya kijani kibichi na rangi ya samawati. Na duka hili lina maandishi yaliyo andikwa kuwa ni mahali pa kutolea pesa na wakapeana namba yao ya kutoa pesa. Na mwanamke mmoja aliyevalia buibui ya rangi nyeusi amesimama kando yake.

Gari kubwa au treli inaonekana kubeba magari mengi yaliyo ya rangi nyeupe ya rangi nyeusi na rangi kinjano na gari lenyewe lina gurudumu usio wa rangi nyeusi na unasimama kando ya barabara na gari lenyewe lina mahandishi yaliyo kwenye dirisha ya rangi jeupe.

Hizi ni pesa za shilingi elfu moja na kuna maandishi ya nchi kenya kwenye pesa hizo na kuna picha au vifaa mbalimbali zilizochorwa kwenye pesa hizo na enyewe ni kama vile jumba na barabara.

Hili ni gweje la pesa na mtu mmoja amezishika kwa muundo maalum n zsnyewe nu elfu moja moja za Kenya na pesa hizi zina picha zilizo za majengo tofauti kama barabara, KICC ya Nairobi.

Hili ni gari kwa jina Nissan ambalo ni la rangi nyeupe na lina magurudumu yaliyo ya rangi nyeusi na chuma zilizo rangi nyeupe. Kuna maandishi kwenye gari hiyo lililo na majina la rangi nyeusi.

Hii ni poster inayoonyesha watu jinsi ya kupata bima kutumia simu yako, na kuna simu iliyo rangi nyeupe na maandishi yaliyo rangi nyeupe, na kuna picha za gari na mtu akiwa ni wa kike akiwa ameketi ndani na kuna mtu mmoja amesikilia simu hiyo

Watu watatu wawili wakiwa wa kiume na mmoja akiwa wa kike aliyeshikilia mkono wake kwenye mfuko amevalia suruali iliyo ya rangi nyeupe na mwanaume wawili waliovalia suti rangi ya samawati na mmoja aliyevalia shati na tai iliyo rangi ya kinjano. Amesimama kando ya gari lililo la rangi jeupe.

Gari moja lenye rangi ya kijano na taa zilizo za rangi nyeusi limesimama au limeegeshwa mahali pa uuzaji. Na lenyewe linaonekana kuwa jipya na kuna mmea mmoja ulio nyuma yake na ni wa kijani kibichi.

Hapa ni sokoni mazingira yakiwa ni ya biashara. Kuna mnunuzi mmoja ananunua mboga kutoka kwa baba aliyevalia kofia na amevalia suruali ya rangi nyeusi na mboga zenyewe ni za kijani kibichi na wapo wengi waliokalia kwenye vibanda vyao.

Hivi ni viatu vingi na vya aina ainati. Vingine ni vya rangi nyeusi , nyekundu , nyeupe na rangi ya kijano na muktadha ukiwa ni muktadha wa kibiashara. Viatu hivi vimeegezwa kwenye kibanda kimoja kilicho rangi ya kijano.

Hili ni soko la viatu maandhari ni ya biashara. Kuna viatu vya aina mbalimbali kama vile viatu vya kutembelea na viatu vya watu wa kawaida. Viatu hivi ni vya rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi nyeusi na vingine vingi.

Hizi ni ndizi zilizoiva na ni za rangi ya kijano. Na mazingira yakiwa ni ya biashara. Ndizi hizi ziko kwenye kibanda kilichofunikwa na gunia la rangi nyeupe na ndizi enyewe zimepangwa kwa muktadha maalum.

Hapa ni sokoni, muktadha ukiwa ni wa biashara na wauzaji kadhaa wameketi na wanunuzi wanaonekana kuchagua vitu vinavyouzwa kama vile ndizi, nyanya, vitunguu na vinginevyo vingi.

Hiki ni kiwanja cha kuhifadhi au cha kuegesha magari na magari yenyewe ni za aina tofauti. Kuna magari zilizo za rangi ya nyeupe na rangi nyeusi na nyuma yake kuna kitu kinachoendelea kwa sababu kuna hema zilizosimama na ni za rangi nyeupe.

Hili ni soko. Mandhari ya biashara na nguo. Muuzaji huyu yuko kando anauza nguo tofauti na kibanda hiki kina vitu kama vile pilipili hoho, nguo, kuna mabegi ya kubebea vitu, kuna machugwa, vitunguu na vinginevyo.

Magari matatu yakiwa meusi yamebebwa na gari au trekta kubwa na lenyewe liko na rangi ya samawati na lina chuma nzito.

Mwanamke mmoja anayeonekana kucheka na amevalia rinda lililola rangi ya kinjano na maandishi yaliyo kwenye kifaa chake ya rangi nyeupe na boxi lililo hapo la rangi ya samawati na kuna maandishi yaliyojuu ya rangi nyekundu.

Hili ni duka la maziwa au duka la chakula na kila kitu kwa sababu hapa mbele kuna kibanda au mahali pa kuuzia maziwa ya ng'ombe. Mahali hapa wamechora au katika kituo hiki wamechora ng'ombe aliyekuwa na maziwa na salad ATM na mama mmoja aliyevalia nguo au sketi nyekundu amesimama kando yake.

Hili ni soko au ni duka kubwa na lenyewe liko na maandishi ya neno M-pesa ambapo kila au mtu yeyote anaruhusiwa kuhifadhi pesa mahali pale na mbele yake kuna watu kadhaa wanaouza matunda kwenye vibanda vyao kama vile ndizi na tikitimaji.

Hapa ni sokoni na kuna wanunuzi na wauzaji na muktadha ukiwa ni wa biashara. Wanauza vitu kama vile ndizi eeh tikiti maji na mwanamke mmoja aonekana kufunga kitambaa kichwani na wengi wamevaa manguo zilizo za baridi kuwa kuna maji yaliyosimama mahali pale.

Hizi ni aina ya magari iliyoegeshwa kando ya barabara au mahali pa maegesho na kuna mtu mmoja aliyesimama katikati ya gari jeupe na lingine jeupe na kuna gari jeusi lililo hapo mbele na limepangwa au magari haya ni mapya.

Hizi ni pesa au fedha nyingi za elfu moja moja zilizopangwa kwa muundo maalum na mtu mmoja amezishika fedha hizo na mmoja amevalia nguo nyekundu na mikono yake ni ya rangi nyeusi ameziweka kwenye meza.

Hili ni duka la uuzaji wa mayai na mayai mengi yako kwenye kreti yamepangwa kwa mstari au muktadha maalum na ni kreti tofauti zilizo na rangi ya kijani kibichi, kreti za manjano, za rangi ya nyekundu na nyingine mingi.

Hizi ni pesa. Mandhari ni ya biashara au ya fedha. Pesa hizi ni kama vile elfu moja na mia tano, zilizopangwa kwenye muundo maalum. Mia tano iko katika rangi ya kijani kibichi na hizi elfu moja ni rangi iliyo na jengo kwenye pesa hizo .

Huu ni mukthadha wa kibiashara ambapo mtu anatangaza kitu anachofanya kama utukufu Forex Bureau ambapo ni shughuli au shirika la Forex.

Hili ni soko la manguo na mandhari yakiwa ni ya biashara na wamama kadhaa na mwanaume mmoja aliyevalia nguo, suruali nyeusi waonekana kukagua nguo na zenyewe ni za rangi tofauti kama vile kijani kibichi, nyekundu.

Hili ni gurudumu la gari jeusi. Gurudumu lenyewe ni la rangi nyeusi na kuna chuma zilizoshikilia gurudumu hili kwenye gari, ambazo ni chuma za rangi nyeupe, gari hili linaonekana kuwa la pesa mingi au pesa nyingi kwa sababu gurudumu hizi ni za bei ghali.

Pesa hizi za shilingi elfu moja moja zimepangwa katika muktadha maalum au mstari ulio nalo na picha za raisi aliyekuwa wa kenya rais mzee Jomo Kenyatta na mtu mmoja anaonekana kushika fedha hizo na mikono yake miwili.

Hiki ni kiwanda au kibanda cha muuzaji na kibanda hiki kina vifaa kama vile ndizi zilizoiva, ndizi mbichi za rangi ya kijani kibichi, kuna nyanya zilizo za rangi nyekundu, kuna pilipili manga zilizo za rangi ya kijani kibichi na mandhari yakiwa ni ya biashara.

Hii ni posta inayoonyesha bima ya afya, na watu wakiwa kadhaa wakionyeshwa mahali hapo, mmoja akiwemo mtoto wake wa rangi, aliyevalia nguo ya rangi nyekundu na mwingine akiwa pale chini, na mama na baba waliovalia nguo za rangi ya samawati na mmoja akiwa anatumia tarakilishi.

Gari zilizopangwa taratibu kwenye muundo maalum na ni za rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, rangi ya samawati na rangi nyekundu, na taa zao za gari hizi zote ni za rangi nyekundu na zimepangwa kando ya barabara au mahali pa maegesho.

Hii ni bima ya nyumbani ambayo inaonyesha jinsi wanavyofanya kazi zao. Posta hii ina picha kama vile kofia nyekundu, na kuna nyumba iliyopakwa rangi nyeupe na mabati ya rangi nyeusi.

Pesa zilizo nyingi shilingi elfu moja moja zilizo na picha ya Rais wa Kenya, aliyekuwepo wa kwanza. Na kwenye picha hiyo kuna muhuri ulio wa picha ya simba wawili walionekana.

Hii ni rekodi au ni ripoti ya serikali ambayo inapeana leseni. Waraka huu una mahali au una kibango kilicho na picha nyekundu hapa juu, na imeandikwa maandishi ya Kenya Revenue Authority .

Haya ni mazingira ya sokoni shughuli ya biashara, kuna kiwanda kimoja kilicho na vitunguu na viazi na ndizi kwenye kibanda kile na kuna ndizi zingine kwenye mikebe. Kuna gunia ya samawati iliyo chini ya kibanda chenyewe.

Hii ni posta ya bima ya afya na kuna watu kadhaa na wenyewe ni watatu wawili wakiwa wakike na mmoja akiwa wa kiume na ameshikilia kitu kichwani mwake na wa kike amevalia nguo nyeusi na wa kiume amevalia nguo nyeupe na mtoto aliye katikati yao na nywele zilizosukwa taratibu.

Hizi ni pesa au fedha za kenya na ni pesa shilingi elfu moja na shilingi hamsini. Shilingi elfu moja imeshikwa na mikono miwili ya mtu na na shilingi hamsini imewekwa kwenye meza iliyo ya rangi kijani.

Mwanamke mmoja aliyevalia sketi ya rangi nyeusi na amesimama katika kibao kilichopewa nambari ya kupiga au ya kununua. Amevaa au ameshikilia mkono wake na kibaga kilicho na rangi ya samawati. Inaonekana kuwa mkono wake uliumia.

Hapa ni sokoni. Mandhari ni ya biashara. Mama mmoja au mwanabiashara mmoja aliyekalia katika kibanda anachouza vitu vingi kama vile vitunguu, nyanya, viazi na vinginevyo vingi anaonekana amevalia nguo nyeusi na iliyo na madoadoa ya rangi nyeupe.

Watu kadhaa mmoja wa kike aliyekalia chini, na sahani nikama alikuwa yupo anakula. Na mwingine aliyekalia au wa tatu au wa nne waliokalia magari hayo. Na mawili ni magari meusi na yalio nyuma yake ni magari meupe.

Hili ni duka, mandhari yakiwa ni ya biashara. Imepakwa rangi ya samawati. Maandishi ya M-Pesa iliyo rangi kijani kibichi. Baiskeli imesimama kando yake au mbele ya duka hilo na mnunuzi mmoja amesimama hapo kwenye duka hilo akinunua vitu na pikipiki iko kando yake.

Hii ni posta iliyo ya rangi nyeupe na ina maandishi ya rangi nyekundu na kuna watu watatu mmoja akiwa wa kiume, mwingine wa kike na mtoto mdogo. Wa kiume amebeba tarakilishi au laptopu na mtoto anaonyesha kidole chake kwenye picha hiyo.

Huu ni mukthadha wa biashara na kilimo kwa sababu kuna duka linalouza vifaa vya ng'ombe au maziwa anatoa kwenye ng'ombe na kuna maandishi yaliyoandikwa katika kibango cha rangi ya kijani kibichi kuwa ni Kieni mahali pa kuuza maziwa na ni High Bridge .

Mahali hapa ni pa maegesho ya magari na ni kando ya barabara au ni mahali maalum palipoekwa kupanga magari hayo na magari haya ni aina tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, samawati na nyeupe.

Hizi ni magari ya aina tofauti na zimepangwa kwa mfumo maalum au sehemu maalum na zingine ni za rangi nyeusi na zingine za rangi nyeupe na taa zao ni za rangi nyeupe na rangi nyekundu.